Hapo kuna shamba ya ndizi, mwenzetu amelima viizuri naona mimea za ndizi zinaendelea vizuri. Naona hapa kutakuwa na mavuno mazuri.

Inaonekana muuzaji ambaye ni mkulima ameleta ndizi nyingi, ameweka kwa nyumba akiwa anauza polepole, inaonekana ashauza nyingi imebaki kama kreti moja, kama kreti moja ama mbili ama tatu hivi.

Mwenzetu amejiandaa mapema. Huenda wakati wa kukamua ngo'mbe yake maana yeye ni mfugaji. Na hapo naona ameshikilia ile titi ya ngo'mbe na maziwa nyingi zikiwa zinatoka.

Hapo kulikuwa na free camp ya chakula ama msaidizi kulikuwa na lunch imetengenezwa ili wamama wetu ambayo wamepewa kibarua ya kufagia mtaani na kaunti wakule chakula. Hapo ndo wamepanga mstari wakiwa wanapokea chakula yao.

Hapo ndizi imepandwa, mimea imemea vizuri, naona zimeharibika, kulikuwa na pengine maji nyingi ama kulikuwa na mafuriko imepita ama wadudu wamevamia na inaonekana mkulima huyu hana bahati na majani imebadilika.

Huu ni kiwanda ya maziwa na naona amezipokea jagi za maziwa ambaye zimetoka kwa wale wafugaji wa hizi mang'ombe. Naona mfanyikazi wetu yuko kwa ile harakati ya kujua maziwa kama iko mzuri ama ni mbaya.

Hapo mwenye shamba amefurahia ile ndizi yake naona mavuno ni mzuri, naona ameshikilia ile ndizi na anafurahia sana. Mavuno nzuri soko nzuri ni kawaida, wahenga waliyosema.

Mama yetu amefanya bidii ameenda shambani akakata ndizi alizopanda enyewe ndo chakula bora huku nchini kama Tanzania, enyewe ametoa maganda yote ambaye ako tayari kupika kama chakula.

Naona mfungaji wetu amejipanga mapema, ametayarisha mahali ambapo ng'ombe huwa zinakunywa maji. Hapo ndio imefika ile wakati yao anaaza, na akaanza kuzipeleka ili wakunywe maji.

Naona mkulima wetu amejiandaa mapema. Wakati wa mavuno imefika naona ndizi imetayarishwa hili isafirishwe kule mtaani kusubiri soko kubwa.

Mama yetu ambaye ni mkulima ambaye ni mwenye hii shamba ni kama amepanda hizi mimea za ndizi. Naona zimekomaa na zimefika ile wakati wa kukatwa. Naona ameziweka chini akiwa amengojea gari ya kubeba ili afikishe mpaka sokoni.

Hapo mavuno ya ndizi imekuwa tayari, mwenye shamba ashavuna, ashaweka nje, sasa yule jamaa angefaa kununua ahsfika, naona wanabargain akiwa anasema hii ni ngapi hii ni ngapi, naona mavuno si mbaya, jamaa leo atashika pesa nzuri.

Mimea ambayo imepandwa kwa shamba ni ndizi na hutumika kwa aina mbalimbali kama kupikwa.

Naona mfugaji wetu wa ng'ombe amejiandaa na amefanya vizuri inaonekana ni wakati ya ng'ombe kukula chakula yao, na wameamua sahii wakiwa wanatafuna hizo nyasi kwa utaratibu.

Ni kama maziwa yetu, wale wa kuokota maziwa wamefikisha kwa mtambo. Maziwa ikapokelewa na wafanyikazi wetu walipokea na ni kama ameleta hapa anafanya kichujo ama ili watoe hizo kama kuna taka ndani ama nini ili mashini iendelee na kazi yake.

Hapo ni mkulima mwenye shamba amejiandaa na amefanya bidii. Naona akona mimea za ndizi nyingi, amezipanga kwa maana kwa mbali, mavuno haitakuwa mbaya. Ni mfanyibiashra mwenye bidii.

Huu ni aina ya nyasi ambaye huwa inapandwa na ikianza kukomaa zinakatwa zikiwa zimetengenezwa punda. Hapo ina wenyeji ama wanunuaji wakikuja ndo wanunulia ng'ombe zao au wafungaji.

Huyu ni mfanyakazi ambaye ameajiriwa na ile mfungaji wa ng`ombe naona imefika ile wakati wa kufanya usafi na kuna madudu imevamia hizi ng`ombe hapo ndio anapiga dawa.

Huu ni mfanyikazi wa kiwanda ya maziwa ana wale wanaoleta maziwa ikishafikishwa ziliwa kwa jagi kubwa kubwa ndio hapo naona msichana amejiandaa akiwa anakagua zile maziwa kama ni mbaya ama ni nzuri.

Huu ni aina ya unga ambaye inakorogwa na maji alafu ikiwanachujwa. Hapo chini kuna ile maziwa yake ikitoka ndiyo wamama wetu wanaitumia kupika chakula ili iwe na utamu zaidi.

Huu picha unaonyesha kuna ndizi nne, hapo inaonyesha ya kwamba hii ndizi imeiva, na iko tayari kuliwa, na inauzwa kwa bei nafuu vile inapatikana.

hapo mkulima yetu pande moja amelimalima anajitayarisha kupanda mimea na pande moja nikama amepanda ndizi kando kando ya hiyo shamba naona inaendelea vizuri kama kuna ukame

Hapo ni kando ya barabarani ya hapo mjini wetu mahali taka inamwagwa. Naona kuna ng'ombe zetu ambaye huwa zimezoea kukula hizi taka wakiwa wanajiadaa kupokea ile chakula yao ya leo.

Huyo ni mfugaji wa ng'ombe. Hii ng'ombe ndio inampatia ile riziki yake ya siku. Ndio hapo aliamua ni ile wakati ya kukamua akiwa anatumia mashini ya kiteknolojia ya kisasa.

Hapo ni kipitio ama mahali ng'ombe zinapitishwa. Wakati wakifikishwa kichinjioni, ndio hapo wakiingia, wanaenda mbele mahali ambayo wanafaa wachinjwe ili hio nyama ipelekwe kwa maduka za nyama.

Huu ni aina ya kitoweo umepikwa na wamama zetu ambapo kila mtu akona kijiko yake ili akunywe hii ni kama unga ya ugali ambaye imeokorogwa na maji imeiva naona wameongeza maziwa kidogo ili ichanganyike ili wakunywe.

Huyu ni mkulima wetu ambaye amepanda mimea za ndizi. Tunaona ile ndizi imekomaa na wakati hiyo kuna wanyama hua zinaharibu. Hapo ndiyo akaanza kufunika na ngunia ili isiharibiwe na wanyama.

Huyu ni mama wetu anafanya kwa mtambo wa maziwa naona washatekeleza kazi yao na mama yetu amejiandaa akiwa anafanya kazi ya usafi.

Huo ni shamba ya mkulima fulani, ambaye ina mimea ya ndizi. Naona kuna pipe zinapita hapo chini. Hii inasaidia ili wakati wa kueka na maji kwa hizi miti zinasambazwa na hii pipe .

Huyu mama yetu ni kama amezubaa sana amechoka kwa sokoni ni kama leo soko haikuwa nzuri. Ni muuzaji wa ndizi ya hapo barabarani kando ya barabara. Naona wauzaji wengine wamesimama hapo wakiwa wanauliza bei ya ndizi ama wanasema tutanunua ngapi ama ngapi wakiwa wanaulizana kwa hivyo mama ni muuzaji naona leo ndizi zilikuwa nyingi.

Hapa naona mfugaji amesimama kimwanaume hapo akiwa anaangalia ng'ombe zimepangwa kwa hiyo mstari ya kwamba kuna chanjo fulani inaendelea, ama hapa ni kichinjioni mahali ng'ombe zinapangwa kwa hiyo mstari ambayo hawezi akaangalia upande moja au nyingine. Hizo mbao zilitengenezwa ili wasizunguke, wasiende upande upande ili waende upande yao peke yake.

Huyu ni mfanyikazi wa hii boma ya ng'ombe. Kazi yake ni kuangalia hali ya usafi ya hii mahali pa kuwekwa hizi ng'ombe. Mara kutoa zile mbolea ama mavi za ng'ombe, mara kuosha ng'ombe ili iwe na usafi.

Huyu ni mwenzetu mfugaji wa ng'ombe hapa akiwa na ng'ombe zake amezibeba na bike akiwa anabeba jug yake ya maziwa hapo nyuma. Naona mwenzetu akiwa anapimiwa hiyo maziwa.

Ni shamba kubwa la ekari tatu ama nne ya mwenzetu ambaye ni mkulima. Anaonekana nimkulima wa bidii amejianda na ameweka mimiea ama naona ndizi nyingi zimepandwa hapo zikiwa zikiendelea kupaa juu.

Huyu mkulima amejitia bidii akapanda mimea zake, lakini ile bidii yake haijamsaidia inaonekana, wadudu wamevamia ile mimea yake.

Hapo kuna mavuno bora ya ndizi ,naona mfanyi biashara huyu ameenda shamba akapokea mizigo yake ambayo zimekomaa akiwa ameweka hapo nje, wanangojea wanunuzi ama wafanyi biashara wakuje wanunue.

Mkulima wetu ndo huyo amejitokeza mkiwa amepanda hiyo mimea zake za matunda. Anaona ni ndizi amemea si baya kwa sura kutoka mbali. Anaona atapata mavuno nzuri.

naona mkulima wetu amefika shambani na mti wake wa mandizi zimekomaa na zimekuwa nzuri zaidi bora akiwa ameshika mgongoni ni kama amefurahia na akifikiria vile atazikata ili abebe azipeleke sokoni

Huyu ni mfugaji wa ng'ombe ambaye ameweka ng'ombe nzuri nzuri na anapata manufaa zaidi kwa hizo ng'ombe zake kama maziwa, nyama na ni aina ya biashara nzuri ambayo hufugaji unayoipenda sana.

Huyu ni mkulima wetu wa shambani ambaye ameanza kupanda hizi matunda ama ndizi. Naona ndizi zimemea zikiwa ziko tayari kuvunwa. Naona mauzo haitakuwa bora kwa vile amejitahidi ili afanye kazi nzuri.

Huu ni mmea wa ndizi. Naona huyu mwanashamba ama mkulima huyu amejiadaa mapema, akalima shamba yake na kulikuwa na mvua nzuri. Naona mimea imemea vizuri. Na kutakuwa na mavuno bora.

Hapa ni muuzaji wa matunda aina fulani kama mahindi, ndizi, ambaye anaonyesha umuhimu wa uzuri wa ile matunda yake.

Hapa ni kiwanda ya maziwa. Naona wafanyikazi wako katika ile harakati ya maziwa. Naona maziwa zimefika wakiwa wamepokea wanamimina kwa mashine ili iende mbele ndio itengenezwe kwa pakiti alafu wauzie kwa maduka ndogo ndogo na duka za rejareja.

Wakati wa mavuno imefika, mwenye shamba amejitayarisha, ashamwaga zile ndizi zote hapo, akiwa anangoja gari ya kubeba kupeleka ile soko kubwa.

Huu ni mbegu ya mahindi naona mkulima wetu amepanda ama ameweka mimea nzuri lakini naona ameambulia patupu kwa vile mvua ilikua kidogo na hakuwa ameweka dawa nzuri hizo mazao yake.

Mwenzetu ni mfugaji wa ng'ombe na inaonekana imefuka ile wakati ya kukamua akiwa amevaa nguo zake za kazi. Ametayarisha ndoo yake ya kuweka maziwa ndio aanze kazi yake ya kukamua ili asambaze maziwa kwa duka za rejareja hapo karibu.

Hapo gari ya maziwa imefika ikiwa inasamabaza maziwa kwa maduka ndogo ndogo ambaye wanaiuzia wateja. Naona maziwa ya gari ikiwa inasimama maziwa jamaa amepokelea akiwa anaeka kwa zile jagi kubwa kubwa. Enyewe ndiyo kazi yao kujitafutia riziki.

Huyu mkulima wa ndizi ambaye ameweka mimea ya ndizi, hapo ndio anaonesha watoto ile hali ama harakati ya kupanda ndizi katika hii shamba ndogo.

Hii ni mimea ya ndizi imepandwa, imekomaa na sasa ni kama inangoja tu mwenyewe akate azipeleke sokoni ama auze kwa jirani ama watu wengine.

Inaonekana mkulima wetu wa ndizi ameziamua kuzipeleka leo sokoni. Amejiadaa akaenda shambani akazikata zote nakuweka hapo chini. Hapo ndo alienda mpaka mjini atafute gari ya kubeba. Ndio huyo mtoto akiwa anailinda.

naona huyu mkulima amefanya bidii na ndizi yake ishakomaa naona mavuno imetendeka na zimeletwa kwa store mahali itaekwa iive ili ikiiva itapelekwa sokoni

Hapa ni soko ya boga ,wamama wamejitokeza wakiwa wanaunza boga aina fulani za ianitwa ndizi ambao inakulika sana katika soko zetu za kisasa. Matunda hapa imeletwa ni kama cha jikibora zaidi ni kama hii mimea inapendeza sana na hii ndizi inatumika zaidi bora.

Huu mkulima alifanya bidii ni kama alipata mavuno bora. Enyewe hii ndizi imekomaa, imefika ile wakati yake ikatwe na inafaa ipelekwe sokoni. Hapo ndiyo alikata ameshikilia hivi ikiwa imesimama imara.

Tunapoona wafanyikazi wa kiwanda ya kutengeneza maziwa wakiwa kazini naona maziwa zimefika zikiwa kwa jagi nyingi wakiwa hapo wanasaidiana wakiwa wanamiminya kwa mishini,